Ni mandhari rahisi lakini yenye kuvutia iliyogawanyika katika sehemu mbili kuu. Sehemu kubwa ya juu inachukuliwa na anga la blue safi na angavu likionyesha hali ya hewa nzuri na isiyo na mawingu.

Ni maandhari ya machweo ambapo anga lina rangi ya machungwa hafifu na nyekundu . Kuna nguzo za umeme mbili zikiwa zimesimama mbele ya milima iliyoonekana kwa mbali . Waya za umeme zinazoonekana zikipita juu.

Mandhari ya barabara yenye barabara ya waenda kwa miguu na miti mirefu upande mmoja. Wanaume wawili wanaonekana wakifanya kazi kwenye mti huo, mmoja akiwa juu ya ngazi ndefu iliyoelekezwa kwenye mti na mwingine akiwa chini karibu na mguu wa ngazi.

Kituo cha kupoza umeme nchini Kenya. Kituo hiki kina miundo mingi ya chuma inayoonekana kama nguzo na minara ambayo inashikilia nyaya za umeme na vifaa vingine . Kuna mistari mirefu ya nyaya za umeme zinazoonekana zikielekea mbali zikionyesha mtandao kubwa ya usambazaji wa umeme.

Kituo cha kuzalisha umeme kinachonekana kuwa na nisharti ya joto ardhi kutokana na moshi mweupe mzito unaotoka kwenye chimney kirefu cha rangi ya manjano au kijivu. Kituo kina mabomba mengi ya chuma baadhi yakiwa yamefunikwa kwa insulation yenye kung'aa yakipita juu ya ardhi pamoja na matenki makubwa ya kuhifadhi.

Ni kiwanda kinachotoa moshi mwingi mweupe ukipaa angani chini ya anga ya bluu iliyo na mawingu. Kiwanda hicho kimezungukwa na mandhari ya milima au vilima vilivyofunikwa na mimea ya kijani.

Kuna mbweha amesimama katikati ya nyasi ndefu za kijani kibichi. Rangi yake ya kahawia na nyeusi inafanana na mazingira. Inaonekana kuwa makini na macho yake yanaelekea mbele. Nyuma yake kuna mimea mingine iliyokauka kidogo.

Ni kobe wawili wakiwa wanatambaa kwenye Ardhi yenye udongo na labda mimea kavu au mizizi, ambayo inaweza kuashiria mazingira ya asili kama vile msitu au savannah, wote wawili wana maganda magumu yenye ruwaza na wanaonekana wakiwa karibu sana.

Ni kundi la swala huenda Impala wakila nyasi katika eneo la wazi lenye mti mmoja mkubwa nyuma. Mandhari inaonekana kuwa ya savana. Hewa inaonekana kuwa safi na wakati unaonekana kuwa ni mchana.

Ni lori ndogo lililobeba mizigo mikubwa ya takataka zilizofungashwa kwenye mifuko mikubwa, na pia rundo lingine la takataka wazi upande wa kulia wa lori. Watu wawili wanaoonekana wamepanda juu ya mizigo hiyo ya takataka, mmoja akiwa amesimama na mwingine ameketi.

Kuna tembo wawili, mmoja akiwa karibu zaidi na anaonekana kuwa mdogo, huku mwingine akiwa nyuma yake, tembo huyu wa mbele anaonekana akiwa anainua mkonga wake juu labda akitengeneza vumbi au anaonyesha ishara fulani.

Ni twiga, akikaribia ua labda katika hifadhi ya wanyama au bustani ya wanyama huku akionekana kumtazama mtu aliyesimama upande wa kulia wa bridge .Kuna huyo ambaye, ni sehemu tu ya mwili wake inayoonekana.

Ni mandhari ya wazi yenye ardhi kame au isio na mimea mingi mbele. Ikiwa na vichaka vichache vilivyotawanyika .Nyuma Kuna milima iliyofunikwa, na mimea au misitu, ikiashiria uwepo wa mimea mirefu zaidi, kwenye miinuko.

Ni mwanamke mchanga ameketi kwenye blanketi nyeupe iliyo tandikwa chini akifurahia kicheko au mazugumzo fulani ametabasamu na anaonekana kuwa katika hali ya furaha. Mbele yake kuna vitu vichache vinavyo onekana kwenye blanketi.

Kuna daraja, na chini ya daraja, kuna barabara yenye magari yalioendelea na shughuli zao, za kila siku, magari mbalimbali yanaonekana barabarani, ikiwemo mabasi madogo, magari ya abiria, na labda magari mengine ya biashara.

Ni kundi la watu, wakiwemo watoto wa shule na watu wazima. Wamekusanyika nje ya jengo lenye paa la vigae. Inaonekana kama wapo kwenye shughuli za upandaji miti au bustani kwani kuna mmea mkubwa katika .

Eneo lenye uchafu mwingi likionekana kama mkondo wa maji au mfereji uliojaa taka na mimea iliyokauka au iliyozidi. Kando ya mkondo huu kuna makaazi yaliyojenga kwa namna rahisi baadhi yakiwa na kuta za mabati. Kuna nguzo za umeme. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua lakini mazingira kwa ujumla yanaonyesha uharibifu wa mazingira.

Kundi la wanafunzi wa sekondari wakiwa wamevaa sare za shule za rangi ya bluu wakitumia kompyuta katika labu ya ki au chumba cha kompyuta. Wanafunzi hao wanaonekana kuwa wasichana na wapo makini wakifanya kazi kwenye kompyuta zao.

Rundo kubwa la taka na uchafu, ikiashiria dampo au eneo la kutupa taka au milima ya taka iliyoundwa na takataka za aina mbalimbali, ikiwemo mifuko ya plastiki, nguo chakavu, na taka za viwandani au majumbani. Sehemu ya katikati inaonekana kama njia bonde ndogo ililojaa taka.

Ni makazi ya watu, yaliyojengwa kwa namna iliyoshikamana sana. Mara nyingi, huitwa makazi duni, au mitaa ya mabanda. Nyumba nyingi zinaonekana kuwa zimejengwa kwa vifaa mbalimbali, ikiwemo mabati, yenye kutu kwa paa.

Kuna msichana mdogo na mwalimu au msimamizi wakipanda mti. Kijana aliyevaa sweta nyekundu na barakoa ya buluu amepiga magoti na kushikilia mche mdogo wa mti mwenye udongo kwenye mzizi yake.

Ni kundi la watoto wengi wao wakiwa wamekaa chini. Mtoto aliye mbele kabisa anaonekana akila chakula kutoka kwenye sahani ndogo. Baadhi ya watoto wanaonekana wakitazama juu labda wakimskiza mtu au wakimtazama kitu fulani.

Kuna mtu, labda mlinzi, au mlezi wa wanyama, akiwa amevalia sare ya kijani kibichi. Akimlisha ndovu mdogo maziwa kutoka kwenye chupa kubwa. Ndovu huyo anaonekana mchanga, na ana rangi ya kahawia.

Ndege watatu weusi na weupe walio na midomo mirefu iliyopinda, wakisimama karibu na ukingo wa maji. Maji yanaonekana kua na mimea mirefu ya kijani kibichi, inayokua ndani yake na karibu na ukingo. Ndege hawa wamesimama kwenye nyasi fupi ya kijani kibichi, na maji yanaonekana kua chafu.

Tumbili wawili wa aina ya vevet . Mmoja mkubwa mmama na mwingine mdogo mtoto wakiwa wameketi juu ya nyasi ya kijani kibichi. Tumbili mzima ana manyoya ya rangi ya kijivu kijani, uso mweusi na sehemu nyeupe kuzunguka macho yake, huku mtoto akiwa amemkumbata mama yake kwa upendo. Manyoya ya mtoto yaonekana kuwa mweusi kidogo kuliko yale ya mama.

Ni mandhari ya makazi yasiyo rasmi au mtaa wa mabanda ambapo nyumba nyingi zimejengwa kwa vifaa visivyo rasmi kama mabati ya kutu. Nyumba hizo zimejengwa kwa mshikamano mkubwa zikifunika eneo kubwa la ardhi.

Watu wanne, wawili wanaume na wawili wanawake, wakicheza chini ya hema. Wote wamevaa mavazi yanayofanana ya rangi ya machungwa au kahawia iliyokoza. Wanaume wawili katikati wakishikana mikono au mabega na mwanamke yuko upande wa kulia anaonekana akishirikia dansi. Chini ya picha kuna vichwa vya watu kadhaa vinavyoonekana.

Ni eneo la kufulia nguo pengine katika makazi duni au mtaa wa mabanda. Tunaona kuta zilizotengenezwa kwa mabati na bomba la maji ambalo linaonekana kutumika kwa ajili ya kufulia.

Mtu wa usafi au anayejitolea akiokota takataka kutoka kwenye eneo lenye uchafu mwingi. Inaonekana kando ya mto huo au mkondo wa maji. Amevalia kofia ya rangi ya chungwa na nguo za kijani, na anatumia mfuko mkubwa kukusanya uchafu.

Kuna mwanamke mmoja akiwa ameketi kwenye benchi lenye rangi ya blue na miundo wa miraba, amevaa shati jeupe na kaptura fupi huku akiwa ametabasamu na kutazama kamera. Nyuma yake kuna ua mimea mirefu yenye majani mabichi.

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevaa fulana za rangi ya chungwa na manjano, wakishiriki katika shughuli ya usafishaji au mradi wa jumuiya ya nchi. Watu watatu walio mbele wanatabasamu na kuonekana wenye furaha. Nyuma yao kuna watu wengine wenye wakiwa wanafanya kazi katika eneo lenye mimea.

Ni mazingira ya asili, inaweza kuwa mto au bwawa dogo ambapo kuna mamba anayenata majini. Sehemu ya mamba inaonekana juu ya maji machafu ikichanganyika na mazingira yake.

Kuna mamba wawili wakilala kwenye ardhi yenye miamba na nyasi. Karibu na kikuizi kinachoonekana kama ukuta au jiwe kubwa lililochongwa wanyama hao wanaonekana kuwa katika mazingira ya asili au hifadhi ya wanyama pori.

Kuna mti mkubwa na mrefu, unaonekana kuwa wa aina ya mti wa mbugani kama vile mshita ukiwa umesimama peke yake katikati ya uwanda mpana ,mti una matawi mapana yaliyo tanda na majani mabichi.

Mwanamke ameketi kwenye shuka nyeupe iliyo enea chini ya mti mkubwa. Labda akifurahia pikiniki au muda wa utulivu nje. Anaonekana kuwa pekeyake na anangalia kitu mbele yake ambacho kinaweza kua kitabu au simu.

Ni barabara yenye shughuli nyingi, ikiwa na basi kubwa upande wa kulia, lililosimama au likisonga polepole, na upande wa kushoto kuna piki piki kadhaa, zikipitia au zikijaribu kupita magari mengine.

Ni barabara yenye shuguli nyingi ikiwezekana katika jiji la Kenya. Kutokana na duka inalotumika katika ombi. Majengo marefu yaliyo na maduka na maofisi yanaonekana nyuma na baadhi yana mabango yanayoashiria Nakuru. Ikionyesha kuwa haya ni maeneo ya mabasi au uduma za usafiri.

Ni barabara yenye shughuli nyingi katika mji ikiwezekana nchini kenya kutokana na uwepo wa daladala ilioandikwa muranga sacco upande wa kulia ambayo ni kawaida nchini kenya. Barabara kuna magari mengine ikiwemo gari ndogo la bluu.

Ni barabara kuu pengine ni nchini Kenya yenye magari machache na wanaotembea kwa miguu wawili upande wa kulia wa barabara. Kuna lori jeupe lililo paki kando ya barabara upande wa kushoto na mimea na miti inaonekana nyuma ya vizuizi vya barabara.

Ni barabara yenye shughuli nyingi katika mazingira ya mijini ikionyesha magari na watu. Magari kadhaa yakiwemo mabasi mawili makubwa, gari jeupe ndogo na gari jeusi la kifahari.

Ni treni iliosimama, iliopigwa kupitia uzio wa waya au fensi ambayo inaweza kuashiria kuwa treni hio liko kwenye eneo lililofungwa au la faraga labda bohari ya kreni

Ni basi la Citi Hoppa linaloonekana kuwa liko jijini Nairobi likiwa limeegeshwa barabarani. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo, wengine wakiwa wamevalia sare zilizoweza kuwa za wafanyikazi wa basi au huduma nyingine.

Kuna basi la buluu hafifu lenye namba 045 mbele na limeegeshwa kando ya barabara, likiwa na abiria wengine wakishuka au kuingia ndani. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye lami karibu na basi.

Ni barabara yenye shuguli nyigi za magari, ikiwa na malori, mabasi na magari madogo yakipita. Magari haya yanaonekana kuwa ya kawaida nchini Kenya, yakijumuisha mabasi ya abiria na malori ya kubeba mizigo.

Ni makutano ya barabara au eneo lenye shughuli nyingi za usafiri mjini Kenya, ambapo magari mbalimbali kama vile malori, mabasi au basi za kawaida, na magari madogo yametawanyika barabarani. Huku baadhi ya watu wanaonekana wakitembea.

Ni barabara yenye shughuli nyingi, ikiwa na magari ya abiria na malori. Magari ya abiria ambayo yanafanana na matatu za Kenya, yamepambwa kwa rangi na michoro tofauti na yametawala sehemu kubwa ya barabara.

Kuna miti, mikubwa, yenye majani ya mabichi, juu ya mabasi, na watu kadhaa, wanaonekana wakitembea kwenye, kando ya barabara, upande wa kulia, kuna mabango yaliyobandikwa kwenye ukuta, au nguzo, na moja linaonekana kuwa na namba 4G, juu yake.

Kuna basi la abiria lililo pakwa rangi ya bluu na nyeupe likiwa limesimama barabarani. Basi hili linaonekana kuwa la zamani kidogo na lina muundo wa kawaida wa mabasi ya abiria yanayo tumika kwa usafiri wa umma.

Ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwezekana katika mazingira ya mijini au karibu na mji. Kuna magari kadhaa barabarani yakiwemo matatu ambayo ni magari ya usafiri wa umma yanayotumika sana nchini Kenya.

Kuna barabara lenye shughuli nyingi katika eneo la mijini labda Nairobi kutokana na usajili wa magari unaonekana KDE.Upande wa kushoto wa barabara kuna njia ya watembea kwa mguu yenye ulinzi na uzio wa chuma au waya huku mimea na miamba ikiwa imekaa kando yake. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia hii.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi ikiwezekana katikati, jiji au mji nchini Kenya kutokana na nambari za usajili za magari. Kuna watu kadhaa wakitembea na pia kuna magari mbalimbali ikiwemo basi ndogo la kijani, pikipiki kadhaa na gari jeupe. Majengo yanaonekana kando ya barabara yakipendeza.

Ni barabara kuu yenye magari mengi yanayo pita. Barabara inaonekana kuwa na njia kadhaa ikiwemo njia ya magari yanayo kwenda na kurudi. Kwenye upeo wa macho kuna majengo mengi ya ghorofa.

Ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwezekama katikati jiji la Kenya. Kutokana na eneo langu la sasa, kuna magari mengi barabarani yakiwemo mabasi, magari mdogo na malori na wengine wamesimama kwenye vituo vya mabasi au vieneo vya kusubiri. Majengo yanaonekana pande zote za barabara na kuna miti na eneo la kijani kibichi upande wa kulia wa picha.

Ni barabara yenye shughuli nyingi katika eneo la mijini labda Nairobi kutokana na usajili wa gari unaoonekana KDE .Kuna magari mengi yakitembea kwenye barabara na kando ya barabara kuna majengo marefu.

Basi la abiria ambalo linaonekana kuwa katika mwendo au likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Basi hili lina rangi ya bluu na lina mistari miekundu na nyeupe. Moshi unaonekana kutoka sehemu ya nyuma ya basi, labda kutokana na mifumo wake wa kutolea moshi.

Ni bango lenye nambari kubwa nne nyekundu, upande wa kushoto. Upande wa kulia wa bango kuna orodha ya majina yaliyoandikwa kwa herufi kubwa nyeupe kwenye mandhari nyuma ya bluu yanayosomeka Community , KMTC.

Kituo cha mabasi au stendi ndogo ya matatu. Kituo kikuu cha umakini ni matatu ya rangi mbalimbali yenye maandishi prestige upande wake, na linaonakana kupambwa kwa picha za wanyama na miti, mnazi, kuashiria safari za pwani, Voi, Mombasa. Namba ya usajili ya matatu inaonekana kama KDE, na kuna matatu zingine pia.

Ni makutano ya barabara yenye magari na mabasi kadhaa. Kuna ishara za barabara zinazoonekana ikiwemo ishara ya waenda kwa mguu. Miti na vichaka vimepandwa katikati ya barabara kama sehemu ya upandaji wa miti. Hali ya anga inaonekana kuwa ya mawingu.

Ni barabara yenye shughuli nyingi, ikiwezekana jijini Nairobi, Kenya kutokana na aina ya magari na mazingira yanayofanana na maeneo ya mjini nchini humo. Kuna msongamano mkubwa wa magari yakiwemo malori.

Ni mandhari yenye shughuli nyingi mitaani, inaashiria kuwa ni katika eneo la mijini labda soko au kituo cha usafiri. Katikati kuna gari ndogo, linaonekana kama matatu au gari la mzigo lenye abiria au mizigo juu yake.

Kuna basi jeusi ambalo linaonekana kuwa matatu likiwa limeegeshwa barabarani. Kuna watu wengi wakienda na kurudi karibu na basi hilo na baadhi yao wanaonekana wakisubiri au wakipanda basi. Nyuma ya basi kuna majengo kadhaa na anga linaonekana kuwa la mawingu kidogo.

Basi ndogo linajulikana kama matatu nchini Kenya, limesimama kando ya barabara katika eneo lenye shughuli nyingi. Matatu hiyo imeandikwa Prestige Shuttle na ina mapambo ya rangi mbalimbali ikiwemo picha ya chui. Mlango ya abiria imefunguliwa. Nyuma ya matatu kuna majengo yenye mabango ya matangazo.

Barabara kuu yenye magari mengi na shughuli nyingi, ikiashiria jiji lenye msongamano wa magari na watu. Kuna magari ya aina mbali mbali kama: mabasi, malori na magari madogo yanayosafirisha pande zote mbili za barabara. Upande wa kushoto wa barabara kuna soko au eneo la biashara lenye vibanda na watu wengi, huku baadhi yao wakiwa wamebeba miavuli, kukiwaka na jua.

Ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari mengi yakitembea pande zote mbili. Kuna magari ya aina mbalimbali, ikiwemo malori, mabasi na magari madogo. Upande wa kushoto wa barabara, unaonekana kuwa na maegesho au nafasi pana, huku upande wa kulia ukiwa na watu na magari yaliyosimama.

Kuna basi ndogo la abiria ambalo kwa kawaida huitwa matatu nchini kenya. Inaonekana kuwa imesimama kando ya barabara katika eneo la mjini labda akipakia au kupakua abiria. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo na majengo yanaonekana nyuma.

Kuna mabasi mawili, moja ina rangi ya zambarau na jingine rangi ya manjano na kijani yakipaki kando ya barabara yenye miti na majengo. Wanaume watatu wamesimama mbele ya basi la zambarau mmoja wao akionyesha kitu kwa mkono wake. Kwenye basi la zambarau kuna mabango yaliyoandikwa arubaini na sita.

Kuna magari mengi yaliyosimama au yakitembea polepole. Kuna majengo machache madogo moja likiwa na paa nyekundu. Kuna njia za reli zinazoonekania mbali. Kuna mwingiliano wa shughuli za binadamu na miundo mbinu kama barabara na maji.

Ni mandhari yenye shughuli nyingi ya jiji, hasa jijini Nairobi, Kenya. Kuna majengo marefu ya biashara na ofisi pamoja na magari mengi kama mabasi yenye uchoraji wa kuvutia. Magari madogo na malori yanaonyesha msongamano na.

Ni bomba la maji la chuma likiwa la rangi ya fedha limeunganishwa kwenye bomba la maji linalo pita usawa. Bomba hili kuu linaonekana kufungwa kwenye ukuta wenye rangi ya kahawia isiyo kolea.

Ni sinki la jikoni la kisasa lenye rangi nyeusi na bomba la maji lenye umbo la upinde ambalo pia ni jeusi. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba hilo. Pembeni ya sinki upande wa kushoto kuna chupa ya kioo yenye ua moja ndani yake na nyuma kuna chupa ya sabuni.

Ni tanki kubwa la maji, pengine la chuma lililo chakaa na kuzeeka likiwa limejengwa juu ya muundo flani. Tanki lina rangi ya kijivu kahawia na linaonekana kuwa na kutu au uchafu juu yake kuashiria kua limekua likitumika kwa muda mrefu.

Ni lori kubwa lililobeba mizigo mingi iliyofungwa vizuri, likiwa limeegeshwa kando ya jengo refu lenye ghorofa kadhaa. Mizigo inaonekana kua imefungwa kwa uangalifu na kamba au nyavu, likionyesha kua linasafirishwa kwa usalama.

Huu ni mfumo wa mabomba ya chuma yaliyowekwa kwenye dari au muundo ya majengo. Kuna mabomba makubwa na madogo pamoja na vali kadhaa, moja ikiwa na mpini mwekundu. Pia kuna mabano mekundu yanayoshikilia bomba kubwa na kamba ya buluu inayoning'inia kutoka bomba la juu.

Ni rundo la mabomba ya bluu yakiwa yamewekwa kwa mpangilio mzuri. Mabomba yamepangwa kwa usawa kwa upande wa kushoto na yameundwa kama piramidi upande wa kulia yakionyesha kuwa yamewekwa tayari kwa usafirishaji.

Ni rundo la mabomba makubwa ya mviringo yaliyorundikana juu ya kila kimoja. Mabomba hayo yanaonekana kuwa na saruji au chuma, na yana rangi ya kijivu isiyokolea huku baadhi yakionyesha dalili za kutu au uchakavu.

Mandhari ya jiji au mji mkubwa ikionekana kutoka juu labda kutoka kwenye jengo refu. Sehemu kubwa inachukuliwa na majengo mbalimbali yakiwemo majengo ya ghorofa. Baadhi yakiwa yamekamilika na mengine yanaweza kuwa bado yanaedelezwa.

Ni sehemu ya ndani ya jengo, labda ofisi au chumba. Kwa upande wa kushoto kuna dirisha lenye fremu za chuma na kupitia dirisha hilo, kioo kikubwa cha maji au kitu kingine kinachoweza kuakisi kinaonekana.

Kuna chuma lililochakaa, likimwaga maji mengi yaliyo safi. Bomba hili limefungwa kwenye ukuta wa zege uliochafuka na kuota huku na unaweza kuona kutu kidogo huzunguka mahali ilipofungiwa. Nyuma yake kuna mabomba mengine yanayofanana, yakiashiria kuwa hili linaeza kuwa chanzo cha umma au kisima.

Kuna duka ndogo rejareja linalotoa huduma za kujaza maji yaliyosafishwa. Mbele ya duka kuna ishara kubwa lenye maandishi Purified water refill station na Safe and healthy ikionyesha huduma wanazotoa. Ndani ya duka kuna vifaa vya kujazia maji na chupa za kuweka maji.

Ni kundi kubwa la ng'ombe, wengi wao wakiwa na rangi ya kahawia, wakinywa maji kwenye birika kubwa, la saruji. Birika hilo, linaonekana kuwa limejengwa, chini ya, na lina maji safi.

Kuna kifaa cha kielekroniki au cha kiufundi labda mashine kiliyo na rafu au sehemu nyingi. Inaonekana kuwa ndani ya chumba labda maabara au warsha. Kuna mwangaza unaona onekana kutoka upande wa kushoto.

Bomba la maji ikimwaga maji mingi labda kwa ajili ya umwagiliaji au chanzo kingine cha maji. Maji hayo yanamwagika kwenye mimea ya kijani kibichi na nyasi kuashiria mazingira ya kilimo au asili. Bomba linaonekana kuwa la zamani.